Mtu aliye- aliyekuwa kwa kitanda hospitalini akiwa amefunikwa na blanketi nyekundu yenye muundo wa mstatili mstari mweupe- mweupe. Mtu mwingine labda daktari au muuguzi amevaa kanzu nyeupe ameshika mkono wa mgonjwa. Chumba kina ukuta wa rangi bluu na kuna vifaa mbalimbali karibu na kitanda.

Mimea ya maua ya manjano ikikua kwenye eneo la wazi la vijijini. Mimea hii inamajani ya kijani kibichi na maua yake ya manjano yanapanuka. Nyuma yake kuna nyika za miti michache na angani kuna- angani kuna rangi ya bluu ya mawingu machache.